Ofisini watu wamekaa wengine wakiangalia tarakilishi zao huku mteja akiwa ameketi kwenye kiti sehemu ya kando. Wote wanaonekana kuvaa mashati yenye rangi nyeupe.

Uwanja wa ndege. Ndege mbili zinaonekana kuwa zikiwa zimesimama. Ndege ya kwanza ina rangi nyeupe na nyekundu.

Mtu amepiga magoti huku akionekana kuvalia kanzu. Ameinama kama mtu anayeomba. Anonekana kuwa dini ya kiislamu.

Watu wenye dini ya kiislamu wamevalia kanzu na wanaonekana kukaa juu ya mikeka zao, huku mmoja wao akiwa amepewa kipaza sauti kuongea.

Jengo kubwa la ghorofa lenye ukuta wenye rangi ya nyeupe. Kunaonekana kuwa na magari nje yaliyoegeshwa yenye rangi nyeupe.

...Amevalia shati ya maboximaboxi na walai kwenye kichwa wanaonekana kuswali. Nyumba hii inaonekana kujengwa na mbao.

Feri mbili zinaonekana kuwa kwenye kituo chao cha kusimama, ambapo pia bahari inaonekana ikileta rangi ya buluu. Feri hizo pia zimewekwa rangi ya buluu.

Mchanga yenye rangi nyeupe kuashiria sehemu ya beach . Kuna milima juu yake kuna miti zilizo na rangi ya kijani kibichi.

Mtu aliyeinama, mlango ukiwa wazi anaonekana kutembea kwenye mkeka, au kukikanyaga mkeka. Amevalia kanzu, na kofia ya walai.

Msichana mdogo amevalia shati na mtandio wa kichwa wenye rangi nyeupe anaonekana kuingia kuelekea kwenye nyumba zilizotengenezwa na paa za nyasi.

Wachezaji wanaonekana kucheza mpira, mpira ukiwa juu ya angani na wachezaji hawa wakirukia mpira wakiwa wamevali jezi tofauti tofauti. Ukiangalia kwa umbali viti havina watu ikiwa na rangi ya bendera ya Kenya.

Raila Odinga anaonekana kumshikilia kiongozi au mtu mwingine aliyevalia koti leusi, huku Raila akivalia suti. Nyuma yake kunaonekana wafuasi wake au viongozi wengine.

Watu wa dini ya kiislamu walio chini ya hema iliyoandikwa Kenya Red Cross wanaonekana kuinama kuangusha vichwa chini kuonyesha ishara yao ya kuwa wana swali.

Njia au barabara ya lami, kando yake kunaonekana kua na mlingoti na pia daraja na miti zenye rangi ya kikani kibichi.

Sehemu ya bahari kunaonekana shua lenye kitambaa yenye rangi nyeupe katikati ya maji. Bahari hii inaonyesha rangi ya bluu na pia angani kunaonekana rangi ya bluu.

Hoteli za pwani kunaonekana kuwa na sehemu ya chini iliyotengenezwa na mawe, paa zake zikiwa zimetengenezwa na nyasi ama makuti kama mabati.

Tuktuk zinaonekana kupishana kwenye sehemu. Hii inaonekana kuwa town . Watu wanaonekana kutembea na majengo ya ghorofa.

Baharini feri mbili zinaonekana kuwa kwenye safari zao bahari, ikileta rangi ya bluu, feri zio pia na rangi ya bluu. Watu wanaonekana kuwa kwenye feri hizo au mizigo.

Watu wanaoonekana kusajili au kuandika kwenye makaratasi, watu wawili wakiandika na msichana mmoja akisimama aliyevalia shati ya rangi nyeupe.

Kwenye dirisha, nje tunaona gari likiwa limepakiwa. Ndege ambapo watu wanashuka ama wanapanda. Ndege hio ikiwa imepakwa rangi ya nyeupe.

Viti vinaonekana kwenye sehemu ya juu ya jengo lililotengenezwa na paa lenye makuti au nyasi. Kunaonekana maua na bahari kwa umbali.

Watu wamekusanyika wanaonekana kuingia msikitini, wanaume wakionekana kuvalia kanzu na warai, wanawake wamevalia buibui yenye rangi nyeusi. Kuta wa msikiti huo unaonekana kua yenye rangi nyeupe na kijani kibichi.

Sehemu ya shimo kunaonekana mti. Sehemu ya chini ya mti, mizizi mizizi au miti za mizizi. Kunaonekana kujengwa pia, sehemu ya kutembelea, kuingia kwenye shimo hilo.

Barabara ilio tengenezwa na mawe, kuna taa juu, ina rangi nyeupe. Kando yake kuna maua na nyasi ilio katwa vizuri kwa utaratibu inaonekana miti za rangi ya kijani kibichi.

Kunaonekana tuktuk iliyoandikwa, God is love, inapita. Inapishana na magari yanayoonekana kuweko kupakiwa, yenye rangi nyeupe. Mbele yake kunaonekana mtu anayetembea kwenye barabara hiyo.

Daraja linalovuka kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Chini yake kukiwa na bahari au maji. Majengo yanaonekana ya ghorofa kwa umbali, kando ya daraja kunaonekana miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu wawili wanaonekana kutembea ufuoni mwa bahari. Bahari ikionekana upande mwingine, na upande mwingine ufuo unaonekana kuwa na minazi kwenye ufuo huo, na miti zingine.

Magari ya trela yanaonekana kuwa k𝑤𝑒𝑛𝑦𝑒 safari moja, gari moja likiandikwa, THE CARGO CONSOLIDATORS, huku tukiona kontena zikiwa zimepakiwa 𝑘𝑤𝑎 haya gari hayo yote.

Sehemu ya Pwani kunaonekana bahari mchanga mweupe kuna mti wa mnazi unaonekana na mti nyingine ikionyesha masaa ya asubuhi au jioni.

Sehemu ya daraja. Kunaonekana maji sehemu ya chini, magari yakionekana kupita sehemu ya juu, kukiwa na tuktuk zikipita na matatu. Waya za stima zinaonekana.

Kuta wa nyumba hii unaonekana kuwa wenye rangi nyeupe na kijani kibichi, nje yake kumeekewa tanki lenye rangi nyeusi. Kunaonekana kuwa na madirisha matatu yaliyofungwa.

Sehemu ya pango inaonekana kujengwa na pia kumewekwa makarai yaliyowekwa maji. Maua yamewekwa sehemu hiyo ya mbele.

Barabara mbili , gari ndogo na tuktuk zinaonekana kwa umbali. Miti imemea katikati ya barabara yenye kijani kibichi. Nyaya za stima zinaonekana kupita sehemu ya juu.

Kwenye umbo la nje 𝑗𝑒𝑛𝑔𝑜 ℎ𝑖𝑙𝑖 linaonesha kuwa mahali pa kusali kama msikiti. 𝐾umewek𝑤a maua 𝑦𝑎𝑙𝑖𝑦𝑜𝑤𝑒𝑘𝑤𝑎 kwenye vibakuli vyao miti hizo zikiwa na rangi ya kijani kibichi kwenye matawi.

Hoteli zilizowekewa paa lenye makuti, zinaonekana kuwa karibu kwenye ufuoni mwa bahari. Miti za minazi zikizunguka hoteli hizo.

Hoteli. Sehemu ya juu ikitengenezwa na nyasi. Geti zake au fensi ikiwa imetengenezwa imewekewa rangi nyeupe na miti zilizo na kijani kibichi zinaonekana.

Watu wanaonekana kutembea katika ufuo wa bahari, wengine wakionekana kuvalia vishoti. Huku ngamia pia zikiwa kwenye matembezi kwenye ufuo bahari. Ngamia mbili zikiwa zimebeba wazungu.

Kanisa lililowekwa kuta uliopigwa rangi nyeupe na buluu na msalaba ukiwekwa juu kuashiria ni kanisa limeandikwa, "Welcome to PCEA Makupa Church".

Gari lililoandikwa, Badae linaonekana kuwa limeegeshwa ama kwenye safari kwenye sehemu ya Pwani kwani mchanga huu ni mweupe. Watu watatu wanaonekana kuketi sehemu ya mbele ya gari hilo.

Sehemu ya pwani, kunaonekana miti za minazi, kunaonekana mtu akifagia katika mchanga huo mweupe, ambapo kuna mauchafu uchafu.

Viti vimepangwa kwa ufundi au kwa utaratibu fulani kunaonekana kua na televisheni mbili zilizoekewa rangi ya zilizoandikwa, Thank You for Joining Us kunaonekana maspika na sehemu ya jukwaa.

Mashua na mashua ya kubeba watu na mizigo, kitambaa juu imeandikwa Mzima House yanye rangi nyeupe.

Watu wenye rangi tofauti tofauti. Wengi wakionyesha Waafrika na wazungu wamejumuika. Wote wakinyosha mikono na kuangalia kwenye mpiga picha. Nyuma yao kunaonekana kuwa na maji na sehemu ya miti.

Jengo la kale lililo na ukuta unaoonyesha kuchakaa au kuchafuka, watu wanaonekana kukaa, mzee mmoja akionekana kuvaa kofia ya walahi akiwa amemshikilia mtoto mdogo.

Ndege iliyoandikwa TUI inaonekana wageni waliovaa wazungu wakitoka wakisubiriwa na wa Kenya waliojifunga maleba yao, mengine yakiwa yenye bendera ya Kenya wakiwachezea.

Mawe ya coral yanayopatikana kwenye sehemu za pwani yanaonekana kumelewa na vimea vidogo vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi. Vinaonekana kuwa na mizizi pia.

Mwanamke anatembea kwenye korido za manyumba, akiwa amevalia kitambaa ya nyeupe juu na nguo za nyeusi chini.

Watu waliojumuika wakivalia kanzu na kofia za walahi, wanaonekana kuinama. Huku wakiwa na mikeka zao chini wamezikanyaga, wengi wakionekana kuwa ni waislamu wakiwa wanaswali.

Mashabiki, wengi wakionekana kuvalia jezi za timu hiyo wengine wameshikilia scarf iliyoandikwa Gor Mahia FC na wengine kuvalia jezi iliyoandikwa Sportpesa.

Sehemu ya mbele ya jumba, iliyoandikwa St Anthony of Padua. Chini yake kukiandikwa Malindi. Kando yake kunaonekana miti ya mnazi, na miti nyingine ya kijani kibichi.

Feri mbili zinaonekana kupishana zikiwa na rangi nyeupe na buluu, zikiwa zimebeba watu, mizigo na magari.

Rais William Ruto anaonekana kuapishwa akishikilia bibilia kwenye upande mmoja na upande mwingine akiekelea mkono kwenye vitabu vilivyoshikiliwa na bibi yake.

Barabara ya lami. Tuktuk zinaonekana kuwa nyingi kwenye barabara hiyo. Kuta za majengo yalioko kando ya barabara ni ya ghorofa zikiwa na rangi nyeupe.

Msikiti uliojengwa na ukuta wake unaonekana kua na rangi nyeupe. Gari linaonekana kupita sehemu ya kando, likiwa gari lenye rangi nyeupe, gari dogo.

Watu wanonekana kutoka ama kuingia kwenye feri iliyowasili kwenye, kwenye sehemu yao ya kusimamia. Magari pia yanaonekana kutoka, feri ikiwa imesimama majini, na watu wakishukia kwenye ardhi

Uchafu wa nailoni unaonekana kutupwa kwenye sehemu hiyo yenye mchanga yenye rangi ya maji kunde. Kunaonekana uchafu zenye rangi wa mifuko kwa wingi.

Jaji Martha Koome anaonekana kuapishwa huku akishikilia Bibilia kwenye mkono moja. Ameekewa kipaza sauti. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya.

Eneo la kuogelea linaonekana kuzingirwa na miti zenye majani ni rangi ya kijani kibichi. Kunaonekana pia miti za minazi zilizoko karibu na bahari. Katikati ni sehemu ya kuogelea na bahari.

Mkeka wa kuswali wa waislamu. Watu wenye dini ya kiislamu, shanga, zinaonekana upande mwingine, ambazo hutumiwa na watu wenye dini ya kiislamu pia kuswali.

Kanisa inaonekana kuwa na mabati yenye rangi nyekundu na mbele imeandikwa, ACK Diocese Of Mombasa, St John's Kaloleni.

Watu wameabiri boti, dereva wa boti hilo anaonekana kutumia mti kuwasukuma kutoka upande mmoja hadi mwingine. Watu hao wamekaa ila dereva wa boti hilo amesimama.

Ndege inaonekana kutua, watu wakionekana kushuka. Wanatembea kwenye njia au barabara iliyojengwa kwa mawe. Ndege hio inaonekana kuwa yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Ufuoni mwa bahari maji ya bahari yanaonekana kugonga kati ufuo huo wenye mchanga wenye rangi nyeupe. Watu wanaonekana kwa umbali wakitembea ufuoni huu na miti ya mizani inaonekana.

Ukuta uliojengwa na kuni na mawe, na sehemu ya juu kupigwa rangi ya nyeupe, kunaonekana kuwa na mtu anayetembea katikati ya nyumba hizo mbili. Amevalia trouser ya nyeusi upande wa chini.

Barabara iliyotengenezwa na mawe imeekewa taa sehemu ya kando, nyasi zikiwa zenye rangi ya kijanikibichi. Kumetegwa hema na watu wanaonekana kuwa hapo na nguo zikiwa zimeekewa kwenye hema hiyo.

Mavazi yamewekwa kwenye makabati yake, yakiwa yamenyoshwa. Juu imeonyesha sehemu ya makoti na sehemu ya chini inakua na rangi nmyeupe.

Kioo cha mbele cha gari kinaoneka kua na tuktuk iliyo kwa rangi nyekundu zikibishana kwa gari hili. Kunaonekana miti ya minazi na miti zengine zilizo na majani ya kijani kibichi.

Majengo ya ghorofa yanaonekana, mengi yanaonekana kuwa na ukuta wenye rangi nyeupe lakini uliochakaa, inaonekana kuwa siku yenye jua pia kwa sababu mawingu yanaonekana kuwa rangi ya buluu.

Mwanamke aliyewekewa kipaza sauti, ama microphone ,anaonekana kutabasamu. Amenyoa nywele yake, amevaa hereni na chain kwenye shingo. Imeandikwa "Ms Helen Raphael Namisi".

Ofisa wa huduma namba aliyevalia barakoa ya buluu. Anaonekana akiangalia tarakilishi yake huku akihudumia watu waliopiga mlolongo, wengine wakiwa wameketi.

Wanawake watatu wamebeba ndoo kichwani huku wakishikilia sehemu ya juu ya ndoo na mkono wa mmoja. Wakionekana kuelekea sehemu yenye msitu yenye miti na senyenge na majani ya rangi kijani kibichi.

Watu watatu wanaonekana kuvalia nguo zenye rangi za kufanana huku mmoja wao akjipaka rangi za bendera ya kenya kwenye uso wake.

Mashabiki wengine wakishikilia vuvuzela wameonekana kunyorosha mikono. Wengine wanaonekana kuvaa jezi ya timu hio wanaishangilia, huku wengine kuvaa nguo za kawaida.

Wanawake wanaonekana kucheza wakivalia mavazi yaliyofanana. Wanawake watano, nyuma yao kuna jengo lenye ukuta wenye rangi nyeupe.

Rais na jaji wa mahakama wa makuu anaonekana kutoka kwenye sehemu ya ndani kuja nje, nyuma ya rais kunaonekana kuwa afisaa polisi aliyevalia mavazi yake.

Mtu anaonekana kukata miti zilizo wekwa chini Ili kujenga kutumia msumeno. Mtu huyo amefungua kifua wazi hajavalia nguo sehemu ya juu na kufungua suka sehemu ya chini.

Sehemu ya ufuoni, watu wanaonekana kuwa kwenye sehemu ya mwisho mwisho, wengine wakikaa, wengine wamesimama, wakielekea kugusa maji ya baharini.

Pikipiki inayopita kando ya msikiti, katika barabara iliyotengenezwa na matofali. Naona imebeba mama aliyevalia bagi kwenye sehemu ya nyuma na kofia.

Nembo iliyoandikwa tuko pamoja na mikono miwili zilizoonekana kusalimiana zilizoandikwa kwenye rangi nyeusi mikono hizo na pia tunaona nyuma kukiwa na colour ya rangi ya yellow .

Mchanga weupe wa Pwani naona sehemu ya chini ya mti jengo huo ukionekana kuwa na uchafu uchafu meusi kuonesha ni matawi yaliyoanguka chini na kuozeana.

Meli yenye rangi nyeupe lililoandikwa, World Odyssey, inaonekana kupakiwa kwenye harbour yake, watu wanaonekana upande wa kando wakisubiri ama kusimama, wengine kuvalia reflector .

Lori lililobeba mizigo wenye rangi nyeupe unaonekana kupakuliwa au kupakiwa mzigo huo na mashine mtu akionekana kuingilia au kusupervise .

Treni ya kisasa yaani SGR inaonekana kusimama na watu wanaonekana kuingia ndani kwenye treni hiyo, tunamuona mama aliyebeba bagi na kuvalia nguo ya nyekundu akiwa anaanza kuingiza kwa treni hiyo.

Watu waliovaa shati zilizoandikwa, Tusker na wengine wakivaa shati za rangi tofauti kama rangi ya nyeusi wanaonekana kusherekea wakipigwa picha wakinyosha mikono wengine wakionekana kua na firimbi kwenye mdomo.

Wachezaji wanaonekana kuwa uwanjani wakicheza boli, jezi moja, timu moja ikivaa jezi yenye rangi ya kijani kibichi na nyingine ikionekana kuvaa rangi ya orenji .

Trela imeekewa kontena ambapo unaona sehemu ya nyuma ya kontena, iliyoandikwa, Maersk ikiwa na namba 0995953428J.

Vyombo vya muziki kwa mfano ngoma za onekana za aina tofauti tofauti zinaonekana kuwekwa kwenye duka, kuna piano na ala tofauti tofauti za muziki.

Naona kibao kilicho andikwa ACK St. Andrews Church Malindi Dioceses of Mombasa. Chini yake kunaonekana nyasi zenye rangi kijani kibichi na pia mti kwenye upande wa juu ni ya rangi ya kijani kibichi.

Ufuoni mwa bahari. Kuna uchafu ulioletwa na maji. Unaonekana kuwa matawi matawi na miti ya minazi na miti zingine zinazoonyesha rangi ya kijani kibichi.

Mchanga mweupe kuonyesha ni sehemu ya pwani. Kiti iliyotengenezwa na mbao kimekaa kando. Na kuna mlingoti uliopakwa rangi ya nyeupe na nyeusi kama vile zebra .

Jengo la ghorofa lenye rangi nyeupe inaonekana kwa umbali, pia kuna miti matawi yake yakionekana. Kuwa rangi ya kijani kibichi kuna feri mbili zinaonekana kuvusha watu kutoka ng'ambo moja hadi nyingine, pia kuna bahari.

Jengo yenye rangi nyeupe na tunaona pia chandarua chenye rangi nyeupe na nyekundu.

Watu wameungana katika taarifa za chama. Naona kuna jukwaa ambapo limeandikwa ODM na upande wa nyuma tunaona picha ya Raila akiwa ameshikilia maikrofoni.

Wasichana kumi na moja, watano wakiwa wamekaa na sita wakiwa wamesimama, wamevalia vishoti vyenye rangi ya kijani na mashati yenye rangi nyeupe na kijani. Kuna msichana mmoja amevalia rangi ya bluu.

Mtu mmoja akiwa anatembea kwa kukimbia kando ya ufuo wa bahari wakati wa asubuhi au jioni. Mtu huyo amevaa mavazi ya michezo. Shati ya buluu, kaptura na soksi ndefu zenye rangi tofauti tofauti. Bahari iko upande wa kulia wa picha.

Naona sehemu ya nyuma mgongo wa mtu wa kwanza aliyevalia nguo nyeusi. Upande wa kando tunaona mama akiwa ameinama amevalia leso na shati la rangi ya blu, ameinama akiwa ameshikilia jembe kuonyesha kuwa anapalilia ama analima.

Mchanga wa bahari mweupe. Kuna miti miwili kati kati. Na upande wa mwisho tunaona bahari yenye kunaonekana kuwa na uchafu katika ufukwe bahari hiyo.

Jengo lililoporomoka linakaa kuwa la zamani na kuwa kivutio cha watalii. Limezungukwa na miti na kwenye matawi tunaona ni yenye rangi ya kijani kibichi katikati tunaona pila iliyosimama yenye rangi nyeupe.

Wakati wa usiku, tunaona mataa yamewashwa. Kuna majumba, pia inaonekana kuwa taa zimewashwa upande wa ndani. Tuk tuk ziko kwenye msafara wa kutembea, zinapishana.

Pande wa mwisho tunaona miti za minazi ni ya rangi ya kijani kibichi naona sehemu ya juu ya msikiti yenye rangi nyeupe.

Mchanga mweupe naona kando kumeandikwa, Fawaz Stampede kwenye ukuta uliojengwa. Pia tunaona sehemu ya mbele na paa la nyumba tunaona mahoteli. Kuna miti mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Mashua saba zinaonekana kubeba watalii wengine wakionekana kuvaa nguo za mashati nyeupe na mmoja anaonekana kuvaa shati ya buluu, inaonekana kuwa mchana. Mashua hizo za rangi nyeupe kwenye juu.

Naona watu watatu; mmoja ni mwanamme aliyevalia suti leusi, mmoja aliye katikati ni mwanamke aliyevalia vazi la kotini kuonyesha kuwa yeye ni jaji, na upande wa kando pia kuna jaji mwingine kwa vazi hilo aliyevalia barakoa.

Sehemu ya sokoni, kunaonekana kuwa na nyama. Watu wakionekana wengine wakiwa wamesimama, wameketi na wengine wamesimama. Wengine wakionekana kuvalia kanzu.

Sehemu ya juu ya kitabu kilichoandikwa, The Judiciary Human Resources Policies and Procedures Manual. Kuna picha iliyoandikwa, This Judiciary, na mjengo unaokaa wa kortini.

Watu wanacheza ngoma za kitamaduni wakiwa wameshikilia ngoma nne zenye rangi nyeusi upande wa chini. Watu hawa wameonekana kuwa bila shati, kuwa kifua wazi na kuvalia kofia zenye rangi nyekundu.

Rais akiwa na jaji mkuu rais amevalia suti yenye rangi ya buluu na tai na shati yenye rangi nyeupe, jaji amevalia mavazi yake ikiwa na rangi nyekundu na nyeusi.

Naona nyumba za waswahili na watu wanatembea, naona wazungu wawili katika hizi pia wakitembea wakiwa wamevalia nguo nyeupe, mwingine amevalia shoti ya rangi ya a buluu. Gari inaonekana imeegeshwa na kufunguliwa sehemu ya nyuma yaani buti.

Watu sita wanaonekana kusherehekea, wote wakiwa wamefungua mdomo. Wamevalia shati za rangi nyeupe na sare ya short ya rangi ya buluu. Wameinua trophy kuonyesha kushangilia.

Jengo la mskiti limepigwa rangi ya nyeupe na kijani kibichi, mbele yake kunaonekana mtoto akipita kati kati ya gari na mskiti.

Naona miti kwenye sehemu ya mwisho iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi , kuna nyumba ambayo sehemu ya juu naona ni tandarua yenye rangi ya nyekundu na viti sehemu ya chini vilivyo tengenezwa na mbao.

Mwanaume amevalia kofia. Amevaa shati la rangi ya bluu na kaptura ya rangi nyeusi. Ameshikilia mfuko wa gunia, akionekana kutembea katika ufuo wa bahari, ambapo mawimbi yanaonekana kupiga katika bahari.

Vijana wanne wenye vifua watatu, tukiwaona wakiwa vifuwa wazi, tunaona gari la rangi ya kijani kibichi. Pia kuna majumba yenye rangi nyeupe na bluu, majumba mawili, alafu kuna tuk tuk.

Basi la rangi ya majani lililoandikwa, "Cool," na pia imepakiwa kwenye kituo cha mafuta cha Rubis, kuna basi limeandikwa upande wa chini, "Silent Night," na matairi upande wa nyuma naona matairi manne.

Inaonekana sehemu ya Pwani, naona miti, mchanga wenye rangi nyeupe, naona nyumba inayokaa kama Msikiti pia yenye rangi nyeupe, naona miti majani yake yenye rangi ya kijani.

Ukuta wenye rangi ya nyeupe umetobolewa na kuwekewa kabati ambayo inamadoido madoido na rangi ya nyeusi, ndani yake kuna vitabu saba.

Linakaa kuwa uwanja wa ndege. Tunaona ndege upande wa mwisho zimepakwa rangi nyeupe. Tunaona mtu anatembea, amevalia reflector ana vazi la reflector na suruali ya rangi nyeupe.

Naona sehemu ya pwani, naangalia naona bahari na miti za nazi na kuna pia sehemu ya kupumzikia, mataya na njia ya kutembelea iliyojengwa na mawe.

Ni masaa ya jioni, katika ufuo wa bahari. Mtu, watu wawili wamesimama wakionekana kuwa wenye jinsia tofauti msichana na mwanamume.

Sehemu ya ufukwe wa bahari yenye mchanga mweupe. Kwenye eneo la mbele kuna nazi na mabaki ya majani yanayosumbua juu ya mchanga. Karibu na maji watu wawili wanaonekana, mmoja akiinama huku akiwa na mfuko wa plastiki inaonekana anakusanya vitu kama muani au taka, na mwingine anatembea karibu na ukingo wa maji.

Wasichana wanne waliovalia jezi lililoandikwa Kenya na bendera ya Kenya. Mmoja tunaona amevaa nambari kumi na tatu na mwingine nambari kumi na tano. Msichana wa mwisho ameshikilia mipira miwili.

Jengo linaonekana kuwa hoteli, kwa sababu ya bango lililowekwa juu lililoandikwa, Best Dishes. Kuna watu wanaonekana kutoka ndani ya jengo hilo. Sehemu ya kando inaonekana kuwa barabara, sababu ya mwangaza wa magari unaopiga.

Naona gari la tukutuku linaendeshwa inaonekana kuwa na dereva upande wa ndani , limeandikwa ina matairi mawili ambayo inaonekana na zina sehemu ya mbele ya mlango.

Kuna nyumba iliyojengwa na mawe inakaa kuwa ya kitambo. Nje kuna mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Milango tunaona pia imepigwa rangi ya kijani kibichi na sehemu ya mbele kuna dustbin .

Wanawake watatu waliojifunga buibui na kuachia macho tu, buibui lenye rangi nyeusi. Wanaonekana kuwa wenye rangi ya maji kunde kwa upande huo wa macho.

Wanaume watatu, wawili wao wakionekana kuvalia vazi la kanzu nyeupe. Na kofia walai anaonekana kuwa kwenye nafasi ya kuswali. Kuna shanga ya kuomba, iliyowekelewa kwenye mtandio wa rangi ya kijani kibichi.

Watu walioketi wameshikilia bendera ya Kenya, wengine wakiruka mikono juu kuonyesha kusherekea, Bendera hii ina rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani kibichi.